Mandhari ya jangwa au nusu jangwa, yenye hali ya ukame, mbele kuna ardhi yenye miamba mingi na katikati ya picha kuna mti mmoja mkavu ukiwa na matawi machache yasiyo na majani. Nyuma ya mti kuna ardhi na rangi ya kahawia.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa koti jeupe, barakoa ya buluu na miwani, akishika chupoa ndogo ya dawa. Inaonekana anajiandaa kutoka chanjo au dawa. Mkono wake mwingine unashika chanjo. Nyuma yake kuna watu wengine.

Wanawake wawili wakichota maji. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya bluu na amefunga kitambaa kichwani akifungua bomba la tanki la maji la bluu. Mwanamke mwingine aliye mbele ameshika chombo ya manjano ya kubebea maji.

Ene la chanjo, labda katika kituo cha afya. Mwanamke mmoja ambaye amevaa hijabu na barakoa ya rangi ya buluu amekaa kwenye kiti na anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, mhudumu huyo wa afya ameinama kidogo na amevaa sare nyeupe.

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko, magari mengi ikiwemo gari dogo la kijani na lori dogo la rangi ya kahawia yamekwama kwenye maji hayo. Kuna magari mengine yameegeshwa kando na mabasi pia yanaonekana nyuma.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika katika shughuli za kiasili au kitamaduni labda na mganga, kuna kibuyu kikubwa kilichorembwa kwa shanga za rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Watu kadhaa wakiwa kwenye kampeni ya chanjo, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti na amemshika mtoto na mtaalamu wa afya amevaa vazi la manjano na buluu akimpa mtoto chanjo.

Bidhaa mbili zinazohusiana na chanjo au dawa. Kushoto kuna chupa ndogo ya glasi, yenye kofia ya rangi ya zambarau. Na maandishi kwenye lebo yake yanasomeka, Stameril , na Yellow fever vaccine . Chanjo ya homa ya manjano.

Mwanamke mtaalamu wa afya, amekaa kwenye meza ndani ya hema, akizungumza na Mwanamke mwingine aliyebeba mtoto mchanga. Mtaalamu huyo amevaa fulana ya manjano, miwani na barakoa. Mbele yake kuna chupa ya hana sanitizer .

Eneo lililojaa mafuriko, maji ya kahawia yamefunika ardhi yote na yamezunguka nyumba kadhaa, paa za nyumba hizo zimetengenezwa kwa mabati ya rangi tofauti baadhi zikiwa za kahawia , na nyingine za kijivu.

Kundi la watu waliokusanyika nje ya jengo lenye tanki kubwa la maji la buluu. Mbele kuna wanaume wawili, mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu, wakishirika katika shughuli ya uzinduzi.

Chupa za dawa iliyo wazi ikiwa imelala upande, na vidonge vyekundu vimemwagika kutoka ndani yake kwenye meza ya mbao. Kifuniko cha chupa kimefunguliwa na kiko karibu na chupa zingine.

Mwanamke akichunguzwa na mtaalamu wa afya. Mtaalamu ambaye amevaa koti jeupe, anashika kichwa cha mwanamke huyo kwa mkono mmoja na anatumia kifaa cha matibabu zilizofanana na dinning fork huku na sikio lake

Uharibifu mkubwa wa barabara unasababishwa na mafuriko. Sehemu kubwa ya barabara ya lami imeharibika na kukatika maji yenye matope kwenye shimo kubwa lililoundwa.

Chungu kidogo cha udongo kikitoa moshi mweupe. Chombo hiki cha udongo kina rangi ya kahawia na sehemu ya chini ina rangi nyeusi iliyo na michoro ya mistari. Moshi inainuka kutoka kwenye mdomo wa chungu hiki.

Mwanamume mmoja akipokea chanjo kwenye mkono wake, mwanamume huyo ameketi na amevaa shati la rangi ya mchanga , na amevaa barakoa kwenye kidevu chake, anatazama mbele uso wake unaonyesha wasiwasi kidogo au maumivu.

Daktari wa macho ambaye ni mwanaume akimchunguza mgonjwa wake mwanamke. Daktari amevaa koti jeupe la maabara na amekaa kwa kiti akitazama mgonjwa kupitia mashini maalumu na uchunguzi wa macho.

Saduku la njano la dawa iliyoitwa yellow fever vaccine live freeze dryed , ndani ya saduku kuna ampuli tano za chanjo ambazo pia ni za manjano zilizopangwa kwa safu mrefu.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya kinga ya rangi ya njano, ikiwemo suti zinazofunika mili yote yao, barakoa za gesi na glavu za rangi ya machungwa, wanafanya kazi katika mazingira ya viwanda.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo, wamesimama kwenye foleni au wameketi wakisubiri huduma. Wote wamevaa barakoa usoni, mbele ya picha, kuna mwanamke mzee amevaa kofia nyeupe, koti la rangi ya kijivu na skati ya kitambaa cha rangi nyingi.

Chupa ya dawa au virutubisho vya lishe iliyo anguka na vidonge vya njano vya mafuta vimetapakaa. Chupa ni nyeupe na ina lebo ya rangi ya chungwa na nyeusi yenye maandishi high importance vitamin D3 2 0 0 IU structural support.

Aina mbalimbali za chupa za vidonge na viturubisho vya lishe vya Vitamin D3, chupa hizo ni nne na kila mija ina chapa na maelezo tofauti. Kutoka kushoto kwenda kulia kuna chupa ya Nodic Natura Sugar Vitamin D3 .

Wataalamu wawili wa usafi wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya vijidudu au kemikali. Wote wamevaa suti nyeupe za kujikinga, barakoa na glavu za mikono. Mmoja wao anatumia kifaa cha kunyunyuzia maji au kemikali kwenye sakafu.

Wauguzi wawili wanawake wakiwa kazini, katika chumba cha matibabu ya watoto wachanga. Wote wawili wamevaa sare za hospitali, kofia za buluu glavu na barakoa za uso, wakizingatia usafi na kinga.

Mwanamke ambaye ameweka mtoto mdogo kwenye paja lake, akitazamwa na mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo amevaa kanzu nyeupe, glavu na anaonekana akimchoma sindano na kumpa dawa mtoto huyo.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekisanyika nje karibu na pahali pa kunawa mikono, wote wanne wamevaa barakoa, mwanaume mmoja katikati amenawa mikono yake kwa kutumia kituo cha kunawa.

Wanawake wawili na mtoto mchanga. Mwanamke aliye upande wa kulia ameshika mtoto anayeonekana kulia, huku mwanamke mwingine aliyevalia kitambaa cha kijanikichwani na koti jeupe.

Mganga au mtaalamu wa jadi ameketi chini labda akifanya sherehe au matumbukio fulani. Mtu huyu amevaa mavazi yenye michoro na mapambo. Amevaa vikuku vingi vya chuma mikononi.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa wake. Daktari, ambaye ni mwanamke amevalia mavazi ya kazi ya kijivu, miwani maalumu ya kukuza na barakoa. Anashika kifaa kinachotoa mwanga wa buluu.

Mfanyakazi wa afya pengine daktari au nesi akiwa amevalia koti jeupe, miwani na barakoa usoni, mikononi mwake anashika chupa ndogo ya dawa au chanjo pamoja na sindano inaonekana kama anajitayarisha kutoa chanjo au dawa.

Ajali ya barabarani ambapo kuna lori ya mafuta lililolala ubavuni barabarani. Lori hilo lina maneno danger na petrol. Karibu na lori hilo kuna lori lingine ambalo linawaka moto na moshi mkubwa mweusi.

Mwanaume mmoja amevaa nguo nyeupe na barakoa nyeupe usoni akifanya usafi au kuzuia maambukizi kwa kunyunyizia dawa. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni na ameshika mpini mrefu unaoelekeza dawa hiyo.

Daktari wa meno akimchunguza mdomo wa mwanamke. Daktari amevaa koti jeupe, miwani maalumu ya kuuguza na barakoa ya manjano. Pia amevaa glovu nyeupe na mwanamke amekaa kwenye kiti cha meno cha buluu.

Tuktuk mbili zikipita kwenye barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji hayo yamepanda juu na kufika katikati ya matairi ya tuktuk na baadhi ya mawimbi yanaonekana. Tuktuk ya mbele ina rangi ya njano.

Eneo la ajali mbaya ambapo basi na lori la kubebea mafuta limegongana basi hilo limeharibika sana upande wa mbele ikiwa vimevunjika vipande. Lori la mafuta ambalo lina mahandishi Danish Petroleum kwa mbali linaonekana.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, daktari ambaye amevaa koti jeupe, barakoa, glavu na miwani anatumia kifaa cha meno kumchunguza mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti maalum cha meno na amefunguwa mdomo.

Kifaa cha kunawa mikono kilichotengenezwa kwa chuma, kina chombo kikubwa cha maji cha rangi ya kijani kilichosimama juu na chini yake kuna sinki ndogo ya kijani. Chini ya sinki kuna ndoo ya rangi nyeupe.

Mikono ya mtu akishika chupa mbili ndogo za dawa au chanjo pamoja na sindano. Inaonekana kama anajitayarisha kuchukua chanjo au dawa kutoka kwenye chupa hizo.

Daktari wa meno mwanamke; jina lake Sarah akimhudumia mgonjwa akisaidiwa na msaidizi mwingine, wote wamevaa nguo za kujikinga na barakoa. Mwanamke huyo anaangalia mdomo wa mgonjwa kwa umakini.

Mwanaume mmoja amevaa fulana ya njano isiyo na mikono juu ya shati la milia, akitembea kati ya eneo lenye mafuriko. Anatembea kwenye maji, yanayofika hadi chini ya magoti. Na amevaa buti nyeupe.

Chupa au kontena ndogo la rangi nyeupe lenye lebo ya kijani. Kwenye lebo kuna maandishi meusi yanayosomeka Ngiri Sugu na chini yake kwa mabano for hernia . Pia kuna anwani ya tovuti ndogo ya lebo.

Chupa ndogo ya dawa au chanjo yenye kifuniko cha rangi ya bluu, lebo ya chupa ina maandishi MM-Rvax pro ikifuatwa na maelezo powder for suspension for injection in pre-filled syringe .

Kundi la watu wakiwa katika mkutano au warsha wa nje. Watu hawa wameketi kwenye viti na madawati yaliwekwa kwenye duara kwenye eneo lenye vumbi. Katikati ya duara kuna mwanamke amesimama.

Kundi kubwa la nzige likiruka katika hewa. Nzige hao wamejaa katika picha yote wakifunika sehemu ya madhari. Wanaonekana kuwa wadogo na wa rangi ya kahawia. Wanaume wawili wako kwenye picha wakiwa wamesimama katikati ya kundi hilo la nzige.

Kundi la watu, ikiwemo maafisa wa kilimo wakifundishwa na mtaalamu fulani kuhusu ufugaji au shughuli la kilimo. Kuna mwanaume mmoja amesimama mbele ya kundi, akionyesha kitu fulani kwenye ndoo ya buluu.

Kituo cha maji ambayo kimeandikwa BOYA WATER PROJECT, jengo hilo ni la rangi ya buluu na kuna tangi kubwa ya maji juu yake. Mbele ya kituio hicho kuna mwanamke ambaye anahudumia wateja.

Mwanaume na mwanamke wamesimama nje karibu na choo cha blue kilichoandikwa fresh life . Mwanamke amevaa mavazi meusi na kitambaa cha rangi ya blue . Mwanaume amevaa shati la kijani na suruali ya blue .

Chupa ndogo ya kioo ya dawa au chanjo. Chupa hii ina kifuniko cha bluu na ina lebo ya nyeupe na bluu iliyoandikwa habari kuhusu chanjio iliyo ndani. Maandishi yenye lebo yanaaonyesha kuwa ni one single dose .

Eneo la jengo lililoanguka na rundo kubwa la vifusi vya saruji na mchanga. Watu kadhaa wako kwenye eneo hilo wengi wakiwa ni waokoaji, mbele kabisa kuna waokoaji wanne waliovaa kofia ngumu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na anapokea sindano au chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke aliye keti amevaa fulana nyeupe na suruali ya jeans Huku muhudumu wa afya amevaa fulana nyeusi na sketi.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga yanayofanana na yale ya kemikali, amevalia suti nyeupe ya kujikinga, barakoa kubwa nyeusi na glavu za kijani, anatumia bomba kunyunyizia dawa karibu na sinki la jikoni.

Mwanamke labda mtaalamu wa afya akiwa ameshikilia sindano kwa mkono wake wa kulia na pamba kwa mkono wake wa kushoto. Ametazama moja kwa moja kwenye kamera na anaonekana mwenye uso wa umakini.

Muuguzi mwanamke amevaa sare nyeupe na nyekundu, akizungumza na mwanamke mwingine ameketi mbele yake, muuguzi anaonekana akitoa maelezo na ushauri huku akishika chupa ndogo za dawa.

Mkono wa mtu, labda daktari au muuguzi ukiwa umevalia glavu nyeupe, ukishikilia shindano na chupa ndogo ya chanjo, inayojulikam=na kama vaccine . Chupa hiyo ni ndogi ina lebo nyeupe iliyoandikwa Vaccine.

Mkono wa mtu labda mtaalamu wa afya ukiwa umefunikwa kwa glovu ya kijani. Mkononi anashikilia chupa ndogo ya chanjo yenye maandishi mmr measule, mamps and rubela virus vaccine. Karibu na chupa hiyo kuna sindano.

Kundi la watu waliokusanyika katika chumba cha hospitali. Kwenye kitanda cha hospitali, kuna mwanamke amevalia nguo ya kitamaduni na amembeba mtoto mchanga akizungukwa na kundi la watu.

Chupa nyeupe ya dawa ama viturubisho vya lishe ukiwa umelala upande wake. Chupa hiyo ina lebo ya buluu lenye maandishi High-potency VITAMIN D 1000 IU .

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake, Daktari amevalia mavazi maalum ya udaktari, kofia ya buluu, miwani ya manjano ya kujikinga, barakoa na glovu. Anamchunguza mgonjwa ambaye haonekani vizuri.

Sanduku la dawa au viturubisho vialishe liitwalo Ferolax B2 . Sanduku lina rangi nyekundu na nyeupe. Juu ya sanduku maandishi FEROLAX yameandikwa kwa herufi kubwa.

Mfanyakazi wa kiume akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga dhidi ya kemikali hatari. Amevalia suti nyeupe ya kujikinga, barakoa gesi na miwani ya kinga. Pia amevalia glavu za kijani kibichi na amefungua kamba nyekundu za ulinzi.

Wanaume watatu wakiwa wamevalia barakoa. Mwanaume aliye katikati amevaa koti jeupe la maabara, shati na tai, anashika simu au kifaa kidogo mkononi mwake na anaelekeza kidole chake mbele.

Kundi la wataalamu wa afya wakiwahudumia wagonjwa. Wataalamu hawa wamevaa kanzu nyeupe za hospitali na baadhi yao wameweka barakoa na glavu. Mmoja wa wagonjwa ameketi kwenye kiti, anahudumiwa na wataalamu wawili.

Chupa ya plastiki yenye viturubisho vya lishe kutoka kwa kampuni ya Gimnastic nutrition kwenye lebo. kuna jina la bidhaa SOL-D na maelezo Vitamin D 3 Cloraferiol 10,000 I U.

Daktari au mtaalamu wa afya akimchunguza mtoto mchanga huku mama yake akiangalia. Mtaalamu amevaa fulana ya bluu na anatabasamu akishika kichwa cha mtoto aliyevalia kofia yenye mistari ya pinki na nyeupe. Mama amevaa nguo yenye maua.

Kundi la watu watano wakiwa wamevaa suti nyeupe za kujikinga, na baraza uso. Baadhi yao wameshika mabegi ya bluu mgongoni, yanaonekana kuwa na vifaa vya kunyunyuzia. Wamezunguka gari la kubeba mizigo la rangi nyekundu.

Chupa mbili za chanjo ya MMR-II inayotengenezwa na kampuni ya Merck and Co, Inc. Kila chupa ina nembo iliyo na maelezo ya chanjo hiyo ikiwemo one single doze 0.5ml .

Mzee mmoja amevaa nguo nyekundu na kijivu na kofia nyekundu kichwani ,yuko ndani ya nyumba ya udongo ,amekaa chini kwenye mkeka na anatengeneza kitu kwa kutumika vijiti vidogo, shingoni amevaa mikufu.

Chupa vya viturubisho vya lishe ya rangi ya waridi mepesi, yenye kifuniko cha plastiki. lebo kwenye chupa ina maandishi makuuSHENEED FOLIC ACID and Iron. Chini yake kuna orodha ya faida za kiafya kama vile boost energy.

Bango la matangazo la kliniki ya dawa za asili itwayo Masaai herbal. Kichwa cha bango kina maneno Herbal clinic na Masaai herbal na herufi kubwa nyekundu. Upande wa kushoto, kuna picha za vipande vya tikitimaji na mbegu nyeusi.

Wataalamu watatu wa afya wakiwa wanamtibu mgonjwa. Wote wamevaa mavazi maalum ya hospitali, glovu na barakoa wakilinda mgonjwa na wao wenyewe. Mtaalamu mmoja amekaa chini anamtibu mgonjwa.

Wanaume wawili wakiwa na mitungi ya gesi inayofanana na mitungi ya oxygen . Wote wawili wamevalia barakoa usoni. Mwanaume mmoja yuko mbele akishika mtungi mkubwa wa rangi ya kijivu na nyeupe.

Daktari wa meno anayefanya kazi kumtibu mgonjwa wake mwanamke mweusi, ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa amefungua mdomo wake na anaonekana kutibiwa kwa mwanga wa bluu mkubwa.

Kundi la wanawake wanne waliobeba vyombo vya maji kichwani. Wanawake hawa wamevalia mavazi ya kitamaduni na shanga nyingi shingoni zikiwa na rangi mbalimbali. Wanawake watatu wamebeba vyombo vya maji kichwani.

Mwanamke huenda mama akiwa amelala kitandani karibu na mtoto mchanga mwanamke huyu amevaa kitambaa chenye gao kichwani shati jeusi na bangili za hospitali mikononi mwake. Anamuangalia kwa upendo mtoto mchanga ambaye amevaa suti.

Eneo la kliniki au kituo cha chanjo. Katikati ya picha mwanamke ameketi kwenye kiti, amevaa maski ya uso na anashikilia karatasi. Ameinama mbele kidogo huku akitazama mbele. Mtaalam wa afya amevaa maski.

Mwanamke mchanga ameketi chini karibu na bomba la maji, anatabasamu na anaonekana mwenye furaha, amevalia shati ya rangi ya pinki na kifupi cheusi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba na yananinginia kwenye ndoo kubwa ya manjano.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo mwanaume amevalia koti jeupe na daktari na amefunika uso wake kwa barakoa. Anamchunguza kinywa cha mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Upande wa kulia kuna msaidizi wake.

Dawa za Artemether and Lumefantrine Tablets zenye jina ya biashara Lumifen. Picha inaonyesha masanduku mawili ya dawa na kila sanduku lina muundo wa rangi ya bluu na nyeupe.

Mwanaume akiwa amevaa shati jeupe akipanga bidhaa kwenye rafu. Rafu hizo zimejaa visanduku vya dawa au virutubisho vya lishe. Kuna visanduku viwili vya aina tofauti, visanduku vya juu ni vya rangi ya manjano, nyekundu na kijani.

Vifaa vya matibabu, ikiwemo chupa ndogo ya chanjo iliyoandikwa Measle, Rubella, Mumps , chupa hiyo ina kofia ya kijani, mbele ya chupa kuna sindano kubwa, na kwenye sehemu ya nyuma, kuna aina mbalimbali za vidonge.

Chupa ndogo ya dawa au Vilon, yenye kifuniko cha rangi ya manjano na kijani na sindanoimelala chini. aaChupa hiyo ina lebo yenye maandishi M-M-R, Measles, mumps, Rubella vaccine na pia kiasi cha 20mm.

Mfanyakazi amevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya hatari, ikiwemo suti ya bluu iliyofunika mwili mzima, barakoa ya kinga usoni na miwani ya kinga, pia amevaa glavu nyeupe mikononi, mfanyakazi huyo ameshika bidhaa mbili.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya meza. Mbele yake anazungumza na mtu mwingine ambaye amevalia kanzu nyeupe labda daktari au mtaalam wa afya. Daktari huyu anashikilia mfumo wa uume mikononi mwake.

Muuguzi mwanamke amevaa sare ya bluu ya giza na stethoscope shingoni, anamuangalia mtoto mchanga aliyelala katika kitanda cha hospitali cha uzazi. Muuguzi anaonekana kuwa makini na mtoto.

Wataalam wawili wa afya ya wanyama wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga wakimchukua sampuli ng'ombe. Mtaalam mmoja amevaa suti ya manjano na barakoa ya kinga usoni na anashika kifaa maalum.

Lori la exhauster , lori la kusukuma maji taka au maji machafu lori hili rangi nyeupe mbele na tanki kubwa la rangi nyekundu nyuma, kwenye tanki hilo neno exhauster limeandikwa kwa herufi kubwa.

Duka la miti shamba ambapo dawa za asili zinauzwa, upande wa kushoto wa picha kuna rafu zilizojaa mizizi na miti kavu ambayo hwenda hutumiwa kutengeza dawa, chini ya rafu kuna chupa ndogo kadhaa zilizojazwa kiyoyevu.

Kasha au sanduku la plastiki lenye rangi ya bluu na nyeupe likiwa limejaa vifaa vya matibabu au vya maabara. Ndani yake kuna mirija mingi ya kioo yenye kioevu cha rangi ya chungwa ambayo inaonekana kuwa sampuli za damu au vifaa vingine vya utafiti.

Kuna chombo kinachoonekana kama meza ya dawa za kiasili. Kuna chupa nyingi za glasi au ukubwa wa rangi tofauti, zikiwa zimepangwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao. Nyuma ya meza kuna bango lililoandikwa DR .MDUBA, TIBA YA MGONJWA.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama karibu na gari kubwa aina ya vani. Wote wawili wamevaa shati nyeupe na wamefunika sehemu ya uso wao kwa kitambaa nyeupe na pia wamevaa glavu nyeupe mikononi.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamebeba maji au wakiwa wanasubiri kuchukua maji. Kuna mikokoteni mingi ambapo baadhi yake ina rangi ya manjano yaliyojaa maji. Mazingira yanaonekana kama kambi au eneo la ukame.

Mwanaume ambaye anaonekana kama daktari akipimwa usikivu wa sikio lake na daktari mwanamke. Mwanaume anayepimwa ameketi kwenye kiti na amevaa suti la kahawia. Daktari mwanamke amevaa shati la buluu na ana glavu za matibabu.

Bango la tangazo la huduma la DR GALAZINGA, juu ya picha kunajina DR GALAZINGA kwa herufi kubwa nyeupe. Sehemu ya katikati ya picha inaonyesha meza iliyojaa vitu mbalimbali vinavyohusiana na matambiko au uchawi.

Wanawake wawili ndani ya nyumba mwanamke mmoja amevalia mavazi ya rangi ya pinki na sketi ya kitenge ameinama akitoa huduma ya matibabu kwa mwanamke mwengine aliyelala kwenye bench. Mhudumu huyu amevaa barakoa.

Darasa la shule ambapo mwalimu na wanafunzi wako. Kuna wanafunzi wengi wakiwa wameketi kwenye madawati wakisikiliza mwalimu. Mwalimu amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi na mwanafunzi mwingine amesimama karibu naye.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wamevalia fulana za rangi ya buluu nyepesi zenye nembo. Wamesimama kwa makini wakimuangalia mwanamke mwingine aliyevaa fulana kama yao, ambaye anaonekana kama kiongozi.

Chumba cha hospitali kinaonyesha wanaume wawili, mmoja amekaa kwenye ukingo wa kitanda cha hospitali akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono akionyesha huzuni au wasiwasi. Amevalia shati jeupe na suruali ya mistari mieusi na mieupe.

Tanki kubwa la maji limejengwa juu ya muundo wa chuma. Wafanyikazi wawili wanasimama juu ya tenki hizo na mwingine mmoja anaonekana katikati ya nguzo akifanya kazi yake.

Watoto watatu wenye nyuso za kupendeza, wakiwa wametabasamu kwa furaha. Wamesimama pamoja na wote wanaonesha viganja vyao vya mikono mbele. Viganja vyao vimejaa uchafu au labda tope.

Daktari wa meno akiwa kazini. Daktari huyo mwanamke amevaa sare za buluu, barakoa na ngao ya uso. Anasafisha au anarekebisha kiti cha meno. Chumba hicho kinaonekana kuwa safi sana na chenye vifaa vya kisasa.

Tukio linalofanyíka ndani ya ofisi ya daktari wa meno, mwanaume mmoja mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi zenye rangi ya dhahabu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku akifanyiwa matibabu.

Daktari wa meno aliyevaa vazi la bluu, barakoa, miwani maalum ya kukuza na glovu za bluu akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa mwanaume amelala kwenye kiti cha meno, daktari anatumia vifaa vya meno kumchunguza mdomoni.

Wanawake wawili wakijaribu kuondoa maji yaliyo tuama. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya bluu na jinzi, anamwaga maji kutoka kwenye ndoo. Mwanamke mwengine amevaa barakoa usoni.

Daktari mwanamume amevaa kanzu nyeupe, miwani nakifaa cha kujikinga kichwani, anamchungiza mwanamke sikio, daktari anatumia kifaa cha matibabu ili kuangalia ndani la sikio la mwanamke huyo.

Jengo dogo la choo au kibanda cha nje kilichojengwa kwa mbao. Jengo hilo linaonekana kuwa katika eneo la vijijini na lina tanki la maji nyeusi lililowekwa juu yake. Maandhari ya nyuma inaonyesha milima, miti na mimea mingi.

Mwanamke ameketi akiwa ameshika mtoto mchanga na mwanaume aliyevaa koti la manjano, barakoa na ngao ya usoni akimpa mtoto huduma. Mwanamke huyu amevaa koti jeusi na barakoa na mtoto amevikwa nguo na kofia ya nyekundu.

Mwanamke amekaa kwenye kiti akishika mtoto mchanga ambaye amefunikwa vizuri. Mwanaume amevaa vest ya njano, barakoa na nguo ya uso anatoa mkono wake ili kumgusa mtoto. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwa wamevaa vile.

Wataalamu wawili wa meno, daktari na msaidizi wake, wakifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Daktari ameketi akimhudumia mgonjwa na msaidizi wake amesimama karibu. Wote wawili wamevaa sare za matibabu.

Mkulima akipuliza dawa au mbolea kwenye shamba la mpunga. Mkulima huyo amevaa kofi pana ya majani, na nguo nyeupe za kujikinga na amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni mwake.

Wazima moto wawili, wakiwa karibu na moto mkubwa wa nyika au msituni. Wote wawili wamevaa mavazi maalum ya njano yenye kung'aa, na kofia ngumu za usalama. Nyuma yao moto mkubwa unawaka na moshi mweusi mzito.

Kundi la visanduku sita vya dawa au viturubisho vya lishe, vikiwa vimepangwa. Kila sanduku lina muundo, na rangi yake tofauti, huku likiwa na jina la bidhaa na maelezo mengine yaliyo chorwa juu yake. Majina ya bidhaa hizo ni pamoja na magnesium max

Jengola la nyumba likiwa linateketea kwa moto mkali. Moto huo unaonekana kuwa mkubwa na unafunika sehemu kubwa ya nyumba, hasa paa mabapo kuna miale mikubwa ya moto na moshi. Paa laa nyumba linaonekana kujengwa kwa bati.

Mwanamke akizima moto, mwanamke huyo amevaa nguo nyeusi na suruali ya kahawia anatumia kizima moto chekundu, akielekeza kemikali au maji kwenye moto unaowaka ndani ya ndoo au chombo kingine kilicho chini.

Daktari wa meno akifanya kazi ya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Daktari huyo ambaye ni mwanamke amevalia mavazi ya matibabu kofia ya buluu, barakoa ya buluu na glavu nyeupe. Pia amevaa miwani.

Mwanamke akichunguzwa na mtaalamu wa afya, mtaalamu ambaye amevaa koti jeupe anashika kichwa cha mwanamke huyo kwa mkono mmoja na anatumia kifaa cha matibabu kinachofanana na turning fork karibu na sikio lake.

Mfumo wa vitu vya kitamaduni au vya kiibada. Katikati kuna chombo kinachotengenezwa na kibuyu kimefunikwa na kusokotwa kwa kamba. Juu ya kibuyu kuna kitu kilichochongwa kwa mbao.

Nesi au daktari mwanamke akimshughulikia mtoto mchanga, ndani ya incubator ya plastiki, mwanamke huyo amevaa sare ya hospitali ya bluu yenye maua meupe na miwani, na nywele zake zimesokotwa.

Eneo lililojaa mafuriko labda baada ya mvua kubwa. Barabara na maeneo ya wazi yamefunikwa na maji mengi ya kahawia. Gari ndogo la mizigo aina ya pick up linaoneka likipita katikati ya maji hayo.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari ambaye amevaa koti jeupe, barakoa, glavu na miwani anatumia kifaa cha meno kumchunguza mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti maalamu na amefungua mdomo.

Kundi la watu wanne wamesimama nje ya jengo. Wawili kati yao wanawake wamevalia vesti ya rangi ya kijani kibichi zinazofanana. Wanawake hawa wawili wanazungumza na mwanamke mwingine aliyevalia sweta ya kahawia na sketi.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni au dawa ya kiasili. Vitu vilivyo wazi zaidi ni mabuyu, mawili makubwa, na moja ndogo.

Mwanaume amevalia kofia yenye nembo ya shirika la afya ulimwenguni na fulana ya afya na maandishi ya World Health Organization. Akimpatia mtoto mchanga, chanjo ya matone. Labda chanjo ya polio. Kinywani.

Muuguzi au mtaalamu wa afya amevaa kanzu ya bluu na barakoa akimchoma sindano mtoto mchanga kwenye mkono wake. Mama wa mtoto amevaa nguo za kijani na barakoa amemshika mtoto huyo kwa upendo na uangalifu.

Muuguzi au mhudumu wa afya mwanamke akimshika mtoto. Amevalia sare ya bluu ya hospitali na glavu nyeupe. Mtoto huyo anaonekana kuwa ni kidoli cha kufundishia, na muuguzi anamshika kwa umakini.

Kundi la wanawake wengi wakiwa wameketi chini kwenye uwanja wa wazi. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mzungumzaji amesimama mbele yao akiwa amewageukia. Wanawake walio katika kundi hilo wamevalia mavazi ya kiasili na wengine wao wanaonekana wakiwa na vitambaa.

Kundi la watu sita wakiwemo maafisa wa polisi na raia wakiwa wamesimama nje ya jengo. Wote wamevalia barakoa usoni. Watu wawili wa mbele wa kulia wanashika karatasi ambazo hazisomeki.

Kundi kubwa na watu wakiwa katika tukio la nje. Watu wengi wamevalia barakoa na baadhi yao wamevaa glovu za buluu zikiashiria shughuli ya kusafisha au huduma ya umma. Kuna wanawake wawili katikati wakiongoza kundi.

Mwamke ambaye anaonekana kukuwa nesi au dakitari, aki mchunguza mtotochanga mwamke huyo ame vaa vazi la hospitali la blue na ana stethiscopu shingoni.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la shule. Jengo hilo linaonekana kuwa ni vyoo vya wasichana, GIRLS TOILET kama ilivyoandikwa. Chini ya jina la shule ENGAIHIGHSCHOOL imeandikwa upande wa kulia.

Mikono miwili ya mtu mmoja. Mkono wa kulia unashikilia chupa ndogo ya plastiki iliyojaa vidonge vya manjano na kuinamisha na mkono wa kushoto unanawa na vidonge vitatu vya manjano vilivyounguka kutoka kwenye chupa.

Daktari wa macho aliyevaa koti jeupe, akimchunguza mwanamke. Daktari ameketi upande wa kushoto na anamtazama kupitia mashini maalum ya kuchunguza macho Mwanamke huyu pia ameketi mbele ya mashini akiwa na uso wake.

Daktari au mtaalamu wa afya aliyevaa vazi la buluu, barakoa na glovu akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum, amevaa shati la rangi ya kahawia na suruali ya buluu na ana kifaa cha buluu kinachofunika kifuani chake.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko. Watu wawili wanaume au wanawake wanatembea ndani ya maji machafu ya mafuriko yaliyo tapakaa kila mahali. Maji haya yanaonekana kufikia juu ya kifundo cha mguu. Wote wawili wanatumia vijiti kuwasaidia kutembea.

Duka au banda lenye vitu vingi, mbele kuna chupa nyingi za plastiki na za glasi, baadhi zikiwa na kiowevu ndani. Vitu vingi vimetundikwa juu vikiwemo nyuzi, vikapu vya kienyeji na mimea iliyokaushawa.

Uaribifu uliosababishwa na mafurino. Daraja la barabara limevunjika na ardhi inayoizunguka imemonyoka kwa kiasi kikubwa ikiacha shimo kubwa maji yenyewe matope yenye rangi ya kahawia yanapita chini ya daraja hilo.

Maonyesho au mkutano fulani, katika picha kuna bango kubwa ya rangi ya zambarau na nyekundu. Juu ya bango kuna maandishi Kenya HIV AIDS Business Council . Kichwa cha habari kinasema we talk protection .

Sanduku la dawa liitwalo azomax 500 . Sanduku hilo lina maelezo kuwa lina vidonge sita na ni dawa ya broad spectrum antibiotic . Dawa hii pia imeandikwa kwa lugha ya kiarabu.

Mwanamke amesimama mbele ya vyombo vingi vya maji ambavyo ni vijana. Ametazama kamera. Mwanamke huyo amevalia nguo ndefu, gauni na skafu ya rangi ya waridi kichwani. Nyuma ya mwanamke huyo, kuna vyombo vingi vya maji vya rangi tofauti.

Mwanaume mchanga amevaa fulana ya zambarau na suruali ya khaki akitumia kifaa cha mazoezi ya mikono yuko katika eneo linaonekana kuwa kituo cha afya au cumba cha mazoezi ya viungo. Anashikilia mikono yake kwenye vifa vya bluu.

Tangazo la dawa ya asili au Herbal medicine. Jina la kampuni ni Ahasaka Herbal Medicine Group, na jina la dawa ni Albar Mujarabu. Tangazo hili linaeleza kuwa dawa hili, inatibu maradhi.

Mwanamke mzee amevaa nguo ya kijani kibichi na kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani akiwa anafua nguo kwenye beseni au chombo cha saruji. Anaonekana akisugua nguo kwa maji yanayotiririka. Huku akitabasamu na kutumia kamera.

Dawa inayojulikana kama Jithrotoni 250 inaonekana katika aina tatu tofauti. Masanduku mawili meupe yenye maandishi mekundu na malenge na kisha vipande viwili vya dawa.

Mwanaume mzee labda daktari wa jadi au mganga akiwa amevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe anaonekana akiangalia kwa makini sanduku la kahawia lililofunguliwa ambalo linaonekana kuwa na vitu mbalimbali ikiwemo mifuko midogo yenye vitu vya unga.

Kisanduku cheupe, kienye lebo ya dawa ya chanjo, labda MMR, Measles, Mumps and Rubella Vaccine live priorix . Kisanduku kina nembo ya GSK. Mbele ya kisanduku kuna sindano iliyojazwa tayari na chupa ndogo ya kioevu ikiashiria maandalizi ya chanjo.

Chupa nne za virutubisho vya lishe vilivyopangwa safu wima dhidi ya mandhari ,nyuma ya rangi ya samawati iliyokolea. Kila chupa ina lebo yake yenye chapa tofauti.